Duka la maziwa lenye mashine ya kisasa "maziwa atm" yakiautomatiki, inayotoa maziwa kwa urahisi huku bidhaa nyingine za kila siku kama maziwa ya unga na vyakula vya makopo zikiwa zimepangwa kwenye rafu pembeni hivyo udokeza usambazaji wa chakula bora kupitia teknolojia ya rafiki kwa mtumiaji inavyolenga kurahisishwa upatikanaji wa bidhaa muhimu kwa wateja.

Duka dogo linalotoa huduma muhimu kwa jamii, kama maziwa kupitia maziwa "ATM" na miamala ya kifadha kupitia mpesa, likiwa na bidhaa za kila siku, zinazokidhi maitaji ya msingi ya familia, muunganiko huu wa huduma na bidhaa unachochea urahisi wa maisha ya kila siku unalenga kuongeza upatikanaji wa bidhaa bora kwa bei nafuu, na unaakisi ukuaji wa ujasiriamali wa mtaa unaotegemea teknolojia huduma na rafiki kwa mteja.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa dukani ambapo mteja anaweza kuchukua maziwa safi yaliyopakiwa kwa usalama kupitia mfumo wa kidijitali, maandishi kama maziwa freshi yanaonyesha ubora wa bidhaa huku picha ya ng'ombe kisisitiza asili ya maziwa mfumo huu unarahisishwa upatikanaji wa bidhaa za kila siku kwa wateja wa mijini na unachangia usambazaji usalama wa mazao ya kilimo kwa njia ya kisasa.

Mazingira ya duka la bidhaa za msingi zikiwemo unga, sukari na mashine ya maziwa ya "ATM". Ikiwa mfano wa huduma za kisasa zinazorahisisha upatikanaji wa mahitaji ya kila siku kwa wateja, ambapo teknolojia na urahisi vinaunganishwa ili kuboresha uzoefu wa ununuzi katika jamii.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa maziwa (ATM) inayoonyesha suruwisho rahisi na la kisasa kwa wateja wanaotafuta maziwa safi kila siku, imetengenezwa kwaajili ya upatikanaji wa haraka, ambapo mteja uingiza pesa na kupata kiasi cha maziwa alichochagua papo hapo.

Mashine ya kuuza maziwa, iliyowekwa nje ya jengo ikitumika na wateja kununua maziwa safi kwa kiasi wanachokitaka, bila kulazimika kununua pakiti nzima. Mfumo huu wa kisasa unarahisisha upatikanaji wa bidhaa za kila siku kama maziwa kwa bei nafuu. Unaendana na mahitaji ya jamii ya mjini na unaongeza uendelevu wa kupunguza matumizi ya plastiki, kuimarisha usambazaji wa bidhaa muhimu.

Mashine ya kisasa ya "Milk ATM" ndani ya duka la bidhaa za kila siku, ikiwa na maziwa yaliyopangwa kwenye rafu na muundo unavutia wa mashine wenye picha za ng'ombe. Mfumo huu wa rejereja unatoa huduma ya kujihudumia kwa urahisi, gharama nafuu na usafi. Ukihimarisha upatikanaji wa maziwa safi bila ulazima wa kununua kiasi kikubwa.

Shughuli za kila siku katika soko la wazi ambapo watu wengi wamekusanyika kununua na kuuza bidhaa mbalimbali watu wao wanabeba mifuko ya plastiki wakitembea kwenye sakafu ya matofali huku bidhaa zikiwa zimepangwa kwa ajili ya wateja bandari hii inaonyesha umuhimu wa masoko kama kiumbo cha mwisho katika mnyororo wa thamani kwenye kilimo.

Soko la wazi nchini Tanzania lenye mazingira hai ya biashara ya matunda na mboga, ambapo bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza na ndani ya sanduku la plastiki na miamvuli yenye maandishi, ikionyesha uwepo wa kikundi cha wauzaji na chapa ya pamoja sokoni. Uwasilishaji wa bidhaa ni wa kuvutia ukichochea mwingiliano wa kijamii kati ya wauzaji na wanunuzi.

Soko la viungo mbalimbali kama viungo vya pilau na viungo vya nyama vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye ndoo na rafu baadhi vikiwa kwenye mifuko ya plastiki, mazingira haya yanaonyesha biashara ya viungo kama sehemu ya mnyororo wa thamani wa kilimo ambapo mazao sindikwa na kuongezewa thamani ili kukidhi mahitaji ya wateja wa nyumbani na kibiashara.

Soko la mboga na matunda ambapo bidhaa kama ndizi na maparachichi zimepangwa kwenye meza zikiwa na mabango ya bei, huku watu wakishiriki katika ununuzi na uuzaji. Mandhari hii inaakisi shughuli hai za soko la wakulima na wauzaji wadogo, likiwa ni kiungo muhimu kati ya uzalishaji wa mazao ya biashara na walaji wa moja kwa moja

Soko la wazi lililopangiliwa vizuri lenye bidhaa nyingi za kilimo kama ndizi mananasi mapapai na nyanya zilizowekwa kwenye masanduku, huku muuzaji mmoja akiketi akiwa anasoma gazeti katikati ya mazingira ya biashara mandhari hii inakisi shughuli za kila siku za wauzaji na wanunuzi, usafi na mvuto wa bidhaa na umuhimu wa masoko kama kiunganishi kati ya wakulima na wasambazaji na walaji.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo mboga na matunda mbalimbali kama: nyanya, vitunguu, matango, na matikiti maji; huuzwa moja kwa moja kutoka kwa wakulima hadi kwa walaji. Mazingira haya yanaonyesha mchango wa masoko ya wazi katika kukuza usalama wa chakula, kuongeza kipato cha wakulima na wafanyabiashara na kurahisisha upatikanaji wa bidhaa safi kwa bei nafuu.

Soko la wazi lililopangwa vizuri likiwa na rafu za nguo mbalimbali kama mashati, suruali na vitenge zenye mvuto wa rangi, huku watu wakikagua bidhaa kwa lengo la kununua. Mandhari ya biashara inaonyesha uhai wa soko, usafi na utaratibu wa uzalishaji wa bidhaa na umuhimu wake katika kitovu cha ajira ndogo, uchumi, mavazi ya bei nafuu na mahusiano kati ya jamii katika maisha ya kila siku."

Soko la bidhaa za sanaa na ufundi, ambapo bidhaa za kitamaduni kama sanamu za mbao, vikapu, mapambo ya shanga na mapambo ya ukutani zimepangwa kwa kuvutia. Mtu mmoja anayeonekana akichunguza bidhaa hizo ikiaashiria mwingiliano wa kibiashara. Soko hili linaonyesha umuhimu wa masoko ya wazi katika kukuza utamaduni, uchumi na ujasiriamali wa ndani.

Soko la wazi lenye shughuli ya biashara ya matunda kama maembe, mapapai, nanasi na tikiti maji ambapo wauzaji na wanunuzi wanashiriki mabadilishano ya bidhaa mazingira haya yanaonyesha mchango wa masoko ya wazi katika kusambaza mazao ya kilimo kukuza uchumi wa wakulima na kuhakikisha upatikanaji wa chakula safi kwa jamii.

Soko la ndani lenye mpangilio mzuri wa bidhaa kama nguo, vikapu na vifaa vya nyumbani vikiwa vimepangwa juu ya meza na kwenye rafu katika mazingira yenye mwanga mzuri na hewa safi. Mandhari hii ina akisi ukuzaji wa biashara ndogo mijini ambapo miundombinu bora uwezesha upatikanaji wa bidhaa kwa bei nafuu, uimarisha ajira na kipato cha jamii na kuchochea ukuaji wa uchumi wa ndani kupitia ujasiriamali wa kina.

Soko lenye shughuli nyingi za kibiashara ambapo bidhaa kama viazi, vitunguu, pilipili, nyanya na maharage zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye magunia na vikapu. Mwanamke aliyeketi katikati ya bidhaa anaonekana kuwa muuzaji akihusishwa moja kwa moja na mnyororo wa thamani ya kilimo.

Soko la mboga na matunda yenye shughuli nyingi ambapo wauzaji na wanunuzi wanashughulika na bidhaa mbalimbali kama mapapai mboga za majani na bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye meza. Mifuko ya plastiki yenye rangi tofauti inaonyesha maandalizi ya bidhaa kwa ajili ya wateja huku mpangilio wa miezi wakionyesha utaratibu wa biashara ndogondogo.

Shughuli za kibiashara sokoni, ambapo wafanyabiashara wamepanga meza zenye bidhaa mbalimbali, kama vyakula na vifaa vya jikoni, huku mabango yakionyesha picha na maelezo ya bidhaa wanazouza. Mpangilio huu unaonyesha namna wafanyabiashara wanavyowasilisha bidhaa kwa wateja kwa njia ya kuvutia, ikisisitiza umuhimu wa masoko kama vituo vya upatikajani wa bidhaa za kila siku na kukuza uchumi wa jamii.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi za biashara ya vitu na mapambo, ambapo wauzaji wamepanda bidhaa chini ya paa ya sanawati Kwa ulinzi dhidi ya hali ya hewa. Mpangilio wa mabanda na matumizi ya nafasi finyu kwa ubunifu unaonyesha ujasiriamali wa utamaduni na wakisasa. Huku soko Hilo likihusika kama kitovu cha uchumi wa jamii na mwingiliano wa kijamii.

Mandhari ya soko la wazi, lenye bidhaa mbambali zikiwemo matunda mboga na nguo, huku wauzaji na wanunuzi wakiendelea na shughuli za kila siku, mpangilio wa bidhaa kwenye vikapu na meza unaonesha utaratibu wa kuvutia wateja na kudhibiti usafi na uhai wa soko hili unaoakisi nafasi yake kama kiunganishi kati ya wakulima wauzaji wadogo na walaji.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo matunda na mboga mboga kama maembe, maparachichi na ndizi zimepangwa kwa mvuto wa kibiashara, huku wachuuzi na wanunuzi wakijihusisha moja kwa moja katika mabadilishano ya bidhaa. Mandhari hii inaakisi mazingira halisi ya uchumi wa watu wa kipato cha kati na cha chini.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi za wauzaji na wanunuzi ambapo mboga kama nyanya zimepangwa kwenye meza kwa ustadi zikionyesha uzalishaji wa ndani na mnyororo wa usambazaji, mazingira haya yanamavazi ya kitamaduni yanayoongeza mvuto wa kijamii na kitamaduni yakionesha namna masoko haya yanavyochochea uchumi wa jamii kupitia ajira, biashara ndogo ndogo na upatikanaji wa chakula safi.

Soko la asili lenye mpangilio wa wazi kama mboga na matunda likionyesha chakula safi kwa jamii na mpango wa kuimarisha huduma bora kwa jamii husika

Soko likionyesha mazingira ya biashara moja kwa moja kati ya wakulima na wafanyabiashara, ambapo viazi huuzwa kwa njia ya kawaida na ya haraka. Mpangilio wa bidhaa, uwepo wa maandishi ya kuvutia kwa wateja, na tahadhari za kiafya kama barakoa, kuonyesha kujituma kwa wauzaji na umuhimu wa masoko haya katika kukuza uchumi wa jamii na kuongeza kipato.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo muuzaji wa mazao ya chakula akiwa na vitunguu na matunda ya njano ambayo ni machungwa ameketi kando ya meza, huku watu wengine wakishughulika kwa njia mbalimbali katika mazingira yenye mavazi ya kitamaduni na mwingiliano wa kijamii, soko hili linawakilishwa nafasi muhimu katika uchumi wa kijamii ikiwa ni chanzo cha kipato ajira na usambazaji wa chakula.

Soko la kisanii na kitalii linalouza bidhaa za mikono kama vyombo vya kupikia vikapu taa za mapambo za ukutani, mpangilio wa bidhaa na uzuri wa maonyesho tunaashiria ubunifu hawajasiriamali wa ndani na thamani ya utamaduni wa kienyeji katika uchumi wa jamii, huku ikitoa fursa kwa biashara ndogondogo na za kijamii kustawi kupitia ubunifu na uzalishaji wa ndani.

Soko lenye mikoba na mifuko iliyopangwa kwa ustadi, ambapo watu wanashiriki shughuli za ununuzi na mawasiliano ya kijamii ikiashiria umuhimu wa biashara ndogondogo katika kukuza uchumi wa kijumuia. Hili ni soko la mtaani ambalo linatoa bidhaa kwa bei nafuu likiunga mkono wajasiriamali wa ndani hususani kwa wanawake na vijana, na kuchangia maendeleo ya mijini na mazingira ya ushindani.

Soko la nyanya zilizopangwa kwenye vikapu na meza, katika mazingira yenye shughuli nyingi za biashara na kijamii, ikionyesha mchango wa sekta ya kilimo kwenye uchumi na jamii. Mfuko wa plastiki yenye nembo mbalimbali, inayoashiria taratibu za usafirishaji wa bidhaa, na soko lenyewe linaakisi mnyororo wa thamani unaohusisha wakulima, wafanyabiashara na walaji, kuanzia uzalishaji hadi usambazaji wa chakula.

Duka lenye bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku kama vyombo vya jikoni vifaa vya umeme, huku wateja wakishiriki katika wanunuzi na mazungumzo mpangilio wa bidhaa wana muundo wa ndani unaongeza mvuto wa ununuzi uzoefu wa wateja na rahisi wa kupata bidhaa bora kwa familia, muonekano huo unasisitiza nafasi ya soko la rejareja katika maisha ya kila siku na fursa ya biashara ya bidhaa za ubunifu na za watu.

Watu ndani ya duka kubwa la rejareja lenye rafu zilizojaa viatu vikiwa na mpangilio wa kisasa unaorahisisha ununuzi na usimamizi wa bidhaa, mazingira haya yanaonyesha biashara ya rejareja inayotumia teknolojia na ubunifu wa upangaji wa bidhaa ili kuwahudumia wateja kwa ufanisi na kuwavutia katika mazingira ya kisasa ya kibiashara.

Duka la kisasa lilijalia lenye mpangilio mzuri wa bidhaa kama nguo na viatu zilizowekwa kwenye rafu na meza kwa urahisi wa wateja kuchagua wateja kadhaa wanaonekana wakikagua bidhaa ikiashiria shughuli hai ya ununuzi masanduku yaliyopangwa mbele yanaweza kuwa na bidhaa mpya au za kuhifadhi ikionyesha matumizi mbinu za kisasa ya usimamizi wa bidhaa.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja ambapo makoti ya kiume ya rangi na mitindo mbalimbali yamepangwa kwa utaratibu ikibainisha mbinu ya kisasa ya kiuwasilishaji wa bidhaa zilizolenga kuvutia wateja na kurahisisha ununuzi. Utofauti wa rangi na muundo ya mavazi unaonesha upana wa chaguo kwa wateja, huku mpangilio wa bidhaa ukisisitiza umuhimu wa mazingira ya kuvutia na uzoefu bora wa manunuzi.

Duka la kisasa la rejereja lililopangwa Kwa mfumo wa alfu zikiwa zimejaanguo mbalimbali kama mashati, koti, blauzi na mifuko ya mikono zenye rangi na mitindo tofauti. Mazingira Safi na zinatoa mwanga wakutosha zoefu bora waununuzi huku upandaji wa bidhaa ukisisitiza ubunifu na utofauti wa chapa.

Mpangilio wa nguo katika rafu kubwa za kisasa ambapo nguo zimepangwa kwa uangalifu na kwa mtindo wa kuvutia, zikiwa na rangi na mitindo mbalimbali mpangilio huu na unaakisi mazingira ya duka kubwa la kisasa; inayotoa huduma bora urahisi wa uchunguzi kwa wateja na wasilishaji wa bidhaa kwa njia tofauti na nadhifu.

Duka la kisasa la rejareja lenye mpangilio wa kuvutia, ambapo sanamu ya maonesho imevalishwa sweta, kofia ya juu, ikizungukwa na vito, viatu, mikoba na bidhaa nyingine za wanawake zilizopangwa kwa ustadi. Mandhari ya duka Ina mwanga mzuri na usanifu unaolenga kuvutia wateja ikionesha mbinu za kisasa za uwasilishaji wa bidhaa na kuboresha uzoefu wa ununuzi.

Duka kubwa la rejareja la mavazi yenye bidhaa mbalimbali kama nguo mabegi na vifaa vya kuvaa, huku wateja wakishiriki katika ununuzi na wahudumu wakitoa msaada, muundo huu wa rejareja unasisitiza urahisi wa ununuzi, huduma bora kwa wateja na nafasi za kiuchumi kupitia biashara ya nguo katika mazingira ya kisasa.

Duka kubwa la rejareja lenye bidhaa maarufu za usafi wa nyumbani zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, ikisisitiza urahisi wa manunuzi uaminifu wa chapa na matumizi wa mbinu za kisasa za kuwasilisha bidhaa kwa wateja kwa njia inayovutia na kurahisisha maamuzi ya ununuzi.

Shughuli za wanunuzi katika duka kubwa la rejareja wakati wa msimu wa punguzo, ambapo wateja wengi wanashirikiana na bidhaa zilizoandaliwa kwa mpangilio wa kuvutia, madhali hii inaakisi mnyororo wa thamani unaojengwa na bishara za rejareja kwa kuunganisha wazalishaji na walaji, kusaidia ukuaji wa uchumi ajira na upatikanaji wa bidhaa kwa urahisi.

Mpangilio wa kisasa bidhaa kama mkate, unga wa ngano katika rafu za duka kubwa la rejareja, unaoendana na mbinu za kisasa za usimamizi wa maduka mpangilio huo unasisitiza uraisi wa upatikanaji usafi na mvuto wa bidhaa kwa wateja sambamba na matumizi ya teknolojia na mfumo ya ugavi inayolenga kutoa huduma bora kuongeza ushindani sokoni, na kuboresha uzoefu wa mteja katika mazingira ya biashara ya rejareja.

Mpangilio wa bidhaa za usafi, hasa sabuni za kuogea ndani ya duka kubwa za reja reja, ikisisitiza urahisi wa upanikanaji wa bidhaa na uzoefu wa ununuzi wa kisasa. Bidhaa zikiwa zimepangwa kwa rangi na chapa mbalimbali, mandhari hii inaonesha mazingira safi na ya kuvutia , inayochochea matumizi ya ushindani kwa bei na uhuru wa kuchagua kwa wateja katika sekta ya bidhaa za kibinafsi.

Rafu za duka kubwa la rejareja zilizojaa vinywaji kama:fanta, sprite na aina nyingine za vinywaji vya matunda, zilizopangwa kwa mpangilio mzuri unaoakisi mbinu za kisasa za usimamizi wa bidhaa, mpangilio huu unalenga kuongeza mvuto kwa wateja kurahisisha upatikanaji wa bidhaa na kuimarisha uzoefu wa mteja; ikiakisi matumizi ya teknolojia usafi wa mazingira na biashara.

Duka kubwa la rejareja lenye mpangilio bora wa bidhaa ambapo wateja wanachagua bidhaa zilizoandaliwa kwenye rafu kwa mwonekano wa kuvutia, muundo huu unaboresha uzoefu wa ununuzi kuongeza kasi ya manunuzi na huchangia ufanisi wa bidhaa kwa kuvutia wateja kupitia urahisi wa upatikanaji wa bidhaa na huduma rafiki za kisasa.